Duka kubwa la kuuzia mavazi. Yapo yaliyopangwa kwenye vichuma na mengine yamekunjwa na kuwekelewa juu ya uso wa meza iliyotengenezwa kwa mbao na chuma. Kuna picha zilizobandikwa ukutani. Paa la juu lina mataa ambayo yamening'inia. Sakafu ya rangi ya kijivu.

Wakati wa usiku taa zimewashwa, ndani ya duka kubwa la kuuzia mavazi. Yapo makabati makubwa yaliyo na shati pamoja na sare zingine zilizokunjwa. Maandishi yameandikwa juu. Kifaa kilichochongwa kama binadamu pia kimevishwa na kusimamishwa kando. Kabati limetengenezwa kwa mbao.

Taa la kifahari linaninginia kutoka kwenye paa. Sehemu ya duka kubwa la kuuzia mavazi wakati wa usiku. Vifaa vingine pamoja na blanketi na mavazi zimepangwa kwenye masefu ya kabati.

Ndani ya duka la kuuzia mavazi ya wanawake, viko vipochi, pamoja na begi zilizowekwa kwenye masefu yaliyo kwenye makabati karibu na ukuta mweupe. Picha zingine zimeekwa ukutani.

Ndani ya duka kubwa la kuuzia mavazi, sehemu ya wanaume. Taa zimewashwa. Kuna nguo zilizoangikwa kwenye waya huku zingine zimekunjwa na kuwekwa kwenye masefu. Picha zimeangikwa ukutani huku zimechorwa mtu aliye na fulana nyeupe.

Kofia za rangi mbalimbali zipo ndani ya duka kubwa la kuuzia mavazi ndani ya jengo lililo na ukuta wa rangi nyeupe. Mataa yamewashwa. Kuna picha zilizoangikwa. Sakafu ya rangi ya kijivu.

Sehemu ndani ya duka la kuuzia mavazi. Kuna mikoba pamoja na pochi za wanawake zilizowekwa kwenye masafe .Kabati jeupe. Mataa yamewashwa. Masaa ya usiku. Ukuta ni mweupe.

Duka kubwa la kuuzia mavazi, kuna shati za wanaume za rangi tofauti zilizokunjwa kwa ustadi na kuwekelewa juu ya uso wa meza iliyotengenezwa kwa mbao. Ukuta wa rangi nyeupe.

Sehemu ndani ya duka kubwa la kuuzia mavazi ya wanaume zipo zilizokunjwa na nguo zingine zimeangikwa kwenye waya. Kabati kubwa zilizo na masifu zimepakwa rangi nyeupe.

Ndani ya duka kubwa la kuuzia nguo, kuna makabati makubwa yaliyotengenezwa kwa mbao. Mavazi mengine yamekunjwa na kupangwa ndani ya masafu madogo huku mengine yameangikwa kwenye waya. Ipo meza katikati ya chumba.

Ndani ya duka kubwa la kuuzia mavazi. Taa zimewashwa. Paa la juu na makabati ni ya rangi nyeupe. Nguo zimekunjwa na kuwekwa kwenye masafu. Zingine zimehangikwa kwenye chuma. Sakafu ni ya rangi ya kijivu. Masaa ya mchana.

Duka kubwa la kuuzia bidhaa na mavazi ya wanaume. Lina maandishi kwenye lango kuu. Madirisha na milango mikubwa iliyotengenezwa kwa vioo. Taa zimewashwa. Vipo vitu vilivyochongwa kama binadamu na kuvikwa mavazi.

Mandhari ya ndani ya duka la kisasa inaonyesha viatu vingi vikiwa vimepangwa kwenye rafu ndefu. Upande wa kulia viatu vya aina mbalimbali vikiwemo raba na sandali vimepangwa kwa makini na kuhakikishwa kwa rangi za kuvutia. Kushoto, viatu vingine hasa vya watoto vimeonyeshwa kwenye stendi nyingine. Sakafu ina vigae vya rangi za beige na kuta ni nyeupe. Mbali kidogo upande wa kushoto, sehemu ya kiti cheusi na nguo zilizopangwa kwenye rafu zinaonekana, ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya duka kubwa zaidi. Mwangaza hafifu unafanya mahali hapo paonekane safi na nadhifu.

Hii ni sehemu ya duka la nguo. Inaonyesha rafu zilizosheheni nguo za watoto wa kike, hasa za umri wa miaka moja hadi saba. Kuna mabango yanayoashiria fitting rooms na bei ya leggings shilingi mia saba. Taa za dari zinaangaza nafasi hii ya biashara.

Gari dogo la kibinafsi la muundo wa kisasa, jeusi, limeegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi za kijani. Kando yake kuna mti pamoja na jengo ambalo linaonekana kwa mbali, masaa ya mchana.

Sehemu ya kuuzia pamoja na maonyesho ndani ya jengo kubwa jeupe, lilio na madirisha makubwa, masaa ya mchana. Kuna gari nyeupe, nyeusi na jekundu zilizoegeshwa ndani katika sakafu ya rangi ya kijivu, masaa ya mchana.

Masaa ya mchana jua limewaka, sehemu tulivu ina miti mirefu na bustani za kijani pamoja na uwanja wa nyasi, magari mingi yameegeshwa, meusi na meupe ya kibinafsi yenye muundo wa kisasa.

Magari meusi na meupe yenye muundo wa kisasa wa kuvutia y kibinafsi yameegeshwa ndani ya jengo kubwa la maonyesho na mauzo. Lina ukuta mweupe, mataa yamewashwa masaa ya mchana.

Masaa ya mchana, anga ni safi halina mawingu. Gari dogo jeupe la kibinafsi lenye muundo wa kisasa wa kuvutia, limeegeshwa katikati ya barabara ya rangi ya kijivu, halina nambari za usajili.

Masaa ya mchana, jua limewaka anga lina mawingu machache, matatu hii iliyo na rangi ya kijivu, imeegeshwa kando ya barabara karibu na bustani na miti mirefu ya kijani. Iko chuma iliyo simama karibu, nyuma yake kuna majengo yanaonekana kwa mbali.

Masaa ya mchana, jua limewaka gari dogo la kibinafsi lenye muundo wa kisasa ina nambari za usajili zilizochanika, limeegeshwa kando ya barabara ya rangi ya kijivu karibu na uwanja ulio na nyasi miti na bustani ziko karibu.

Ndani ya jengo kubwa la maonyesho au mauzo ya magari. Lipo moja jeusi la kibinafsi lenye muundo wa kuvutia wa kisasa. Mtu mmoja mwenye asili ya kimarekani ana saa mkoni na suti jeusi anainama huku akilikumbatia.

Mwanadada mwenye asili ya kimarekani mwenye nywele ndefu na fulana ya mikono mirefu anatabasamu akiwa ndani ya gari. Yupo mwanaume aliyefungua mlango wa kushoto huku amevalia miwani. Masaa ya mchana.

Sehemu tulivu. Magari mawili yameegeshwa moja jeusi. Sehemu ni uwanja mkubwa wa nyasi za kijani. Miti mirefu inaonekana kwa mbali. Masaa ya mchana, anga halina mawingu. Jua limewaka. Wapo watu waliosimama karibu.

Masaa ya mchana ndani ya gari la kibinafsi, sehemu ya dereva, yuko mwanadada aliyekaa anatabasamu. Anapewa funguo kupitia kwa kioo, kilichoshushwa na mtu aliyesimama nje, kando yake huku mwanaume anayetabasamu.

Masaa ya mchana, gari dogo la kibinafsi lenye muundo wa kisasa jekundu, limeegeshwa kwenye ardhi ya rangi ya kijivu karibu na ua wa mawe, pamoja na chuma zilizo na stima. Masaa ya mchana, anga halina mawingu.

Masaa ya mchana. Anga halina wingu hata moja. Uwanja mkubwa ulio na nyasi na miti mirefu ya kijani. Magari ya kibinafsi madogo ya muundo wa kisasa yameegeshwa. Lipo moja la rangi ya kijivu. Watu wamesimama karibu. Jua limewaka.

Gari dogo la kibinafsi lenye muundo wa kuvutia wa dhamani. Lina rangi ya kijivu na mataa makubwa na magurudumu. Limeegeshwa sehemu moja kando karibu na ua wa majani kwenye sakafu ya kijivu.

Masaa ya mchana. Gari dogo la rangi ya kijivu la kibinafsi limegeeshwa karibu na ua wa ukuta. Jua limewaka. Mlango wa kushoto wa dereva umefunguliwa na ule mwingine ukashushwa kioo.

Masaa ya mchana jua limewaka, mtu amesimama akiosha gari jekundu lililoegeshwa, ambalo halina milango. Anamwaga maji ndani, jingine kubwa lori imeegeshwa karibu. Miti inaonekana kwa mbali ,anga halina mawingu.

Matatu dogo nyeupe yenye muundo wa kuvutia imeegeshwa katikati ya uwanja mkubwa ulio na nyasi za kijani. Jengo dogo la mabati linaonekana upande wa nyuma. Miti mirefu masaa ya mchana.

Masaa ya mchana, jua limewaka, gari dogo la kibinafsi limeegeshwa. Milango ya sehemu ya nyuma ya mizigo umefunguliwa, hamna kitu ndani, mlango wa kushoto wa abiria na ule wa dereva umefunguliwa pia.

Masaa ya mchana, jua limewaka anga lina mawingu machache. Nyaya za stima zimepita karibu na matatu ndogo ya rangi nyeupe iliyoegeshwa kando ya jengo lililojengwa kwa mawe. Miti inaonekana kwa mbali pamoja na bustani.

Masaa ya mchana, gari ndogo ya kibinafsi, rangi ya kijivu limeegeshwa chini ya paa la mabati. Jua limeweka. Mlango wa upande wa dereva umefunguliwa. Kuna kivuli kinachoonekana. Sakafu ya rangi ya kijivu.

Ndani ya sehemu ya mauzo na maonyesho yamo magari yaliyogeshwa. Mingine meusi ya muundo wa kisasa wa kuvutia. Yupo mwanamume aliye na sare za kijivu, amevalia miwani. Mwanadada amesimama kando yake mwenye nywele ndefu. Wote wanatabasamu.

Wakati wa mchana, gari dogo la kibinafsi jeusi limeegeshwa kando. Mlango umefunguliwa upande wa dereva. Viti viwili viko ndani vya rangi ya kijivu. Madirisha yake yana mwanga unaopita. Jua limewaka.

Masaa ya mchana dirisha kubwa watu wawili wamesimama wakiangaliana moja ana fulana nyeusi anamkapiti funguo aliye na shati ya mkono mirefu ya kijivu. Mezani kuna kitabu na kalamu.

Masaa ya mchana watu wawili wamesimama wakiangaliana ipo mmoja aliye na koti la mkono mrefu, anamkapiti kifunguu mwanaume aliye na shati ya kijivu huku wanasalamiana. Gari jeupe na jeusi limeegeshwa karibu na nao.

Masaa ya mchana jua limewaka angaa halina mawingu, gari ndogo ya rangi ya kijivu la kibinafsi muundo wa kisasa wa kuvutia limeegeshwa kando karibu na hoteli au jengo, lililo na mwavuli wa rangi ya nyekundu. Kuna bustani ndogo za kijani karibu.

Magari meupe, meusi na jekundu la kibinafsi imeegeshwa nje ya jengo kubwa lililojengwa na vioo ambalo linatumika kwa maonyesho na mauzo. Masaa ya mchana jua limewaka.

Sehemu ya mauzo na maonyesho, yapo magari mengi yaliyoegeshwa ndani ya chumba kikubwa. Watu watatu wamesimama karibu, wanaume wawili na mwanadada mmoja. Anatazama upande mmoja wakitabasamu, yupo aliyevalia sare nyeusi.

Gari dogo jeusi lenye muundo wa kisasa la kibinafsi limegeshwa kwenye sehemu karibu na ukuta mweupe ulio na vifaa vilivyoshikilia paa la juu. Jua limewaka masaa ya mchana.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Anga halina wingu ata moja. Gari ndogo jeusi la kibinafsi lenye muundo wa kisasa, limeegeshwa kwenye sehemu iliyo na sakafu ya kijivu. Lina nambari za usajili zilizochanika. Nyuma yake kuna ukuta wa mawe, ulioshikiliwa na paa kubwa.

Sehemu ya uwanja imeegeshwa magari ya kisasa ya kibinafsi madogo. Lipo jeusi na jingine jeupe na jekundu. Miti pamoja na bustani za kijani zinaonekana kwa umbali. Sehemu moja imejaa watu waliokusanyika pamoja masaa ya mchana.

Masaa ya mchana katika eneo tulivu, jua limewaka. Miti mirefu na bustani za kijani, nyasi zilizojaza kwenye uwanja. Hema za rangi nyeupe zimewekwa kwenye sehemu mbali karibu na maegesho yaliyowekwa magari mengi. Watu wanapita.

Matatu ndogo nyeupe, iliyo na muundo wa kisasa wa kuvutia imeegeshwa kando ya barabara karibu na uwanja mdogo uliona na nyasi za kijani. Miti mirefu inaonekana karibu. Masaa ya mchana jua limewaka. Nyaya za stima zimepita karibu.

Masaa ya mchana, jua limewaka .Sehemu imeeegeshwa magari mengi yaliyo na muundo tofauti tofauti. Yako mekundu, meusi na meupe. Ua wa mabati umezunguka.

Gari dogo za kibinafsi zimeegeshwa ndani ya jengo kubwa la maonyesho au mauzo ya magari lililojengwa kwa vioo. Wapo watu watatu waliosimama. Mmoja amevalia miwani, mwanamke mmoja na wanaume wawili.

Sehemu tulivu masaa ya mchana yapo magari yaliyoegeshwa lipo jeusi na mengine meupe yako sehemu moja, miti mirefu na bustani zinaonekana kwa mbali, wapo watu waliokusanyika upande moja kwa pamoja.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Anga lina mawingu machache. Gari ndogo la kibinafsi jeusi limeengeshwa sehemu, karibu na jingine jekundu. Kuna matatu ndogo ya abiria nyeupe. Mti unaonekana kwa mbali na ghorofa. Bango lililo na picha na maandishi liko kando ya barabara.

Masaa ya mchana gari dogo la kibinafsi lenye muundo wa kisasa wa kuvutia jeusi limeegeshwa kwenye nyasi za kijani na mawe ndogo za kijivu. Lina nambari za usajili. Kando yake kuna ua wa ukuta na lango kuu. Miti inaonekana nyuma yake.

Masaa ya mchana, liko gari la kibinafsi la muundo wa kisasa limeegeshwa kando ya barabara. Lina kifaa cha kuwekea mizigo juu yake. Kando yake kuna uwanja mkubwa wa nyasi za kijani uliozungukwa na uo wa miti na seng'eng'e. Anga lina mawingu machache. Jua limewaka .

Gari dogo la kibinafsi jeusi lenye muundo wa kisasa wa kuvutia limeegeshwa kwenye uwanja mdogo ulio na nyasi za kijani na mawe ya kijivu karibu na eneo kuna mlango mkubwa wa chuma, miti mirefu ya kijani inaonekana kwa mbali.

Gari ndogo la kibinafsi jeusi lenye muundo wa kisasa wa kuvutia, ina rangi inaongaa lipo ndani ya jengo enye sakafu na paa nyeupe mataa yamewashwa madirisha yamejengwa kwa vioo.

Ndani ya jengo la maonyesho na mauzo, lipo gari dogo la kibinafsi jeupe lenye muundo wa kisasa wa kuvutia. Mataa yamewashwa . Ukuta uliojengwa kwa mawe . Sehemu ina kivuli cha mwanga .

Masaa ya mchana. Sehemu ya ndani ya chumba kubwa cha maonyesho na kuuzia magari. Yapo mabasi ya aina tofauti na rangi, yamepangwa kwenye foleni. Ukuta wa kando ni mweupe. Madirisha yako wazi.

Masaa ya mchana. Matatu yenye muundo wa kisasa ya rangi ya kijivu imeegeshwa kando ya barabara. Ina maandishi yaliyo kwenye mlango wa kushoto wa dereva. Kando yake kuna bustani na mawe makubwa. Anga halina mawingu.

Masaa ya mchana, sehemu tulivu, jua limewaka. Anga halina wingu ata moja. Miti mirefu, inaonekana karibu na uwanja ulio na nyasi za kijani. Magari ya kifahari, yenye rangi tofauti yameegeshwa. Watu wamekusanyika upande mmoja. Hema nyeupe zinaonekana kwa mbali.

Saa ya mchana kwenye sehemu ndani ya jengo kubwa la maonyesho. lipo gari dogo la kibinafsi la muundo wa kuvutia wa kisasa lenye rangi ya kijivu, limeegeshwa kando na jingine jeupe. Lina magurudumu meusi.

Uwanja mkubwa ulio na nyasi za kijani, masaa ya mchana jua lime waka. Miti na bustani ziko karibu na magari yalio egeshwa ya kibinafsi wenye muundo na rangi tofauti, wapo watu walio simama karibu.

Masaa ya mchana, jua limewaka, gari dogo jeusi la kibinafsi limeegeshwa karibu na ua ulio na chuma. Uwanja wa nyasi zilizokauka, unaonekana kwa mbali. Mlango wa kushoto wa dereva umefunguliwa, viti vya rangi nyeusi vipo ndani.

Gari ndogo jeupe la Suzuki Alto likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya udongo iliyo na miti kando yake. Namba ya usajili wa Kenya KDH 990J inaonekana wazi kwenye bamba la mbele. Hali hii inaashiria gari la kibinafsi katika mazingira ya kawaida ya barabara nchini Kenya.

Lori kubwa ya kijani limepakiwa magunia mengi ya vitunguu huku mengine yameshushwa. Yupo mama aliyevalia kofia ta mviringo amesimama chini masaa ya mchana. Jua limewaka. Wanaume wawili wapo juu ya gari.

Masaa ya mchana, sehemu ya soko ina bidhaa za shambani. Vitunguu vilivyopangwa kwenye masanduku ya mbao, mandizi ya kijani yaliyoning'inia kutoka sehemu ya juu karibu na paa, nyanya nyekundu, karoti pamoja na vikapu vilivyojaa matunda.

Masaa ya mchana, sehemu ya sokoni watu wamejaa. Vyombo vingine vya plastiki pamoja na viti vinaonekana karibu na majengo yaliyo na paa za mabati. Maduka mengine ya ususi. Watu wanapita. Yapo mabango yaliyo na maandishi.

Sehemu ya kuuzia nyama ndani ya soko. Wako watu waliovalia sare zinazofanana. Kuna meza za chuma. Ukutani kuna picha za Rais na viongozi wengine zilizobandikwa. Nyama za mifugo zimening'inia kutoka kwenye ukuta.

Sehemu ya soko yenye shughuli nyingi, kuna miavuli ya makaratasi na magunia inaonekana kwa mbali. Watu wamejaa sokoni, vifaa na bidhaa zingine zimetapakaa na kuwekwa kwenye makasuku ya plastiki.

Sehemu katika eneo la soko, masaa ya mchana. Miavuli iliyotengenezwa kwa mijikaratasi imeanikizwa juu ili kuzuia wafanyibiashara na miale ya jua. Wapo wengine waliokaa kwenye biashara zao, kuna mandizi, machungwa na bidhaa zingine za shambani. Wanunuzi wamefurika.

Masaa ya mchana. Ndani ya soko la bidhaa za shambani lina paa la mabati. Watu wamejaa. Kuna nyanya, karoti, mahindi, viazi. Na pia kuna mifuko ya plastiki na magunia.

Soko lina shughuli nyingi zinazoendelea. Masaa ya mchana. Yupo mwanaume mwenye fulana nyeupe, amesimama karibu na watu wanaonunua bidhaa. Vitu vimepangwa kwenye masafe yaliyotengenezwa kwa mbao.

Eneo la sokoni, wafanyibiashara wamejaa pamoja na wanunuzi. Vibanda vimetengenezwa kwa paa za mabati na makaratasi. Masaa ya mchana. Wengine wanauza mboga, na bidhaa zingine za shambani. Kuna makreti. Yupo mtoto aliyekaa karibu.

Masaa ya mchana. Sehemu ina shughuli nyingi za sokoni. Watu wamejaa. Wahudumu na wanunuzi. Vibanda vimetengenezwa kwa chuma pamoja na miavuli. Miti imezunguka karibu na maghorofa marefu.

Swhwmu ya soko wazi lenye paa la mawe lina shughuli nyingi. Watu wamejaa, wanunuzi na wauzaji. Mandizi yamejazwa kwenye vijisanduku vidogo vya mbao. Yupo mwanaume aliyeketi karibu ana fulana nyeusi.

Eneo la soko ni bidhaa zimepangwa kwenye masafu na kandokando ya barabara ndogo. Watu wamejaa, wanunuzi pamoja na wafanyibiashara. Vitu vingine kama shanga pamoja na kanga na leso zimepangwa.

Masaa ya mchana. Sehemu ina mimea za shambani iliyopangwa kwa vikundi. Nyanya nyekundu na zingine za samawati. Kuna vitunguu vya mviringo, kuna pilipili hoho na matunda mengine.

Masaa la mchana. Eneo la sokoni .Kuna shughuli nyingio. wapo wafanyibiadhara na wanunuzi .Watu qwngine wamwketi chini huku wakipanga bidhaa kama vile viazi. Wengine wanapata. Kuna maghorofa marefu yaliyopangana pamoja karibu na msoko.

Pana duka dogo la viatu lililoko kando ya barabara. Bidhaa mbalimbali za miguu ikiwemo raba na viatu vingine zimetundikwa na kupangwa kwa ufundi kwenye fremu rahisi za mbao na vitambaa. Paa la sehemu hii ya biashara limejengwa kwa turubai kutoa kivuli na ulinzi dhidi ya hali ya hewa. Viatu vimepambwa kwa rangi na mitindo tofauti vikijaa eneo lote la kuuzia na vinasubiri wateja. Chini ndoo ya rangi nyekundu na nyingine nyeupe zinaonekana zikitoa taswira ya mazingira halisi ya soko la wazi.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za ufundi na zawadi zilizopangwa kwenye meza wanawake kadhaa wanaonekana wakiuza au kusimamia bidhaa zao. Kuna sanamu za mawe sahani na mapambo na vitu vingine vya sanaa vilivyotawanyika. Hali hii inaashiria biashara ndogo ndogo na uthamaduni wa ufundi inaopatikana sana katika soko ya wazi.

Kuna soko la wazi la viatu vilivyotumika almaarufu kama mitumba. Viatu vingi vya aina mbalimbali ikiwemo raba, buti na viatu vya kawaida vimepangwa chini kwenye tarubai ya njano huku vingine vikiwa vimening'inizwa au kupangwa kwenye meza. Mbali na vitu, nguo pia zinaonekana zikining'inia nyuma. Mandhari inaonekana kuwa na shughuli nyingi ikionyesha biashara ya bidhaa za mitumba.

Soko la barabarani lenye shughuli nyingi, ambapo muuzaji mmoja ameketi nyuma ya mezo iliyojaa. Chupa za asali na bidhaa zingine. Vyombo mbalimbali ikiwemo ndoo ya kijani na jerekani za njano, zimepangwa chini. Watu wengine na mabango ya biashara yanaonekana kwa mbali. Hali hii inaashiria biashara ndogo ndogo za mitaani na uchangamfu wa soko la wazi nchini Kenya.

Masaa ya mchana, jua limewaka. Anga lina mawingu machache mazito. Ghorofa kubwa lililotengenezwa kwa vyumba vingi limezungukwa na ua mrefu wa ukuta. Kando yake kuna uwanja na bustani ndogo.

Masaa ya mchana jua limewaka, hakuna wingu hata moja angani. Maghorofa marefu yenye vyumba vingi na madirisha yamepangana pamoja. Eneo lina sehemu ya kupumzikia iliyozungukwa na chuma. Magari yameegeshwa chini, miti inaonekana kwa mbali.

Masaa ya mchana, anga ni safi halina wingu ata moja. Jua limewaka. Bustani na miti mirefu. Kuna jengo dogo la kibinafsi, lina mlango wa chuma na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo.

Masaa ya mchana ndani ya jumba. Kuna dirisha kubwa sehemu ya jikoni. Kuna mfereji pamoja na makabati makubwa ya rangi ya kijivu. Vioo na masefu mengine madogo ya kuweka vyombo vya jikoni.

Masaa ya mchana, jua limewaka, anga ni safi halina wingu hata moja. Maghorofa marefu yenye muundo wa kuvutia yameshikamana pamoja yamezungukwa na ua wa ukuta. Eneo lina uwanja uliona na mimea ya kijani na udongo mwekundu.

Masaa ya mchana. Nyaya za stima zimepita karibu na maghorofa marefu yaliyo na paa ya mshikanisho pamoja. Kikingi cha stima kinaonekana. Kuna vibao vingine vilivyo na maandishi ya nambari na maelekezo mengine. Anga halina wingu hata moja.

Masaa ya mchana, anga lina mawingu machache. Jengo la ghorofa lililo na vyumba vingi, na madirisha iliyotengenezwa kwa vioo. Lina ua wa mabati, kando yake kuna uwanja wa nyasi zilizokauka na bustani za kijani.

Masaa ni ya mchana, anga lina mawingu machache nyaya za stima zinapita karibu na jengo kubwa lililojengwa kwa muundo wa kisasa lina madirisha ya vioo ambayo yanaonyesha mwanga pamoja na kijisahani cha kudakia mitandao.

Eneo la jiji lenye maghorofa marefu ya kifahari yenye muundo wa kisasa wa kuvutia. Anga lina mawingu mengi mazito, pengine masaa ya jioni .Magari mengine yameegeshwa barabarani, huku mengine yakiwa yanasonga. Mataa yamewashwa.

Masaa ya jioni anga lina mawingu machache, majumba ya kifahari ya kibinafsi yamejengwa huku mengine yamezungukwa na ua wa ukuta, eneo lina uwanja mkubwa ulio na nyasi zilizokauka, miti iko karibu.

Magorofa mawili, yaliyo na muundo sawia wa kuvutia na vyumba vingi, yameambatana pamoja. Yamezungukwa na ua mkubwa wa ukuta, wa rangi ya kijivu. Masaa ya mchana.

Wakati wa mchana, jua limewaka. Anga lina mawingu machache. Maghorofa makubwa mawili yenye muundo sawia yamejengwa kwa foleni . Yana rangi ya kijivu na madirisha mengi. Yana vyumba vingi. Barabara imepita karibu.

Anga lina mawingu machache. Jua limewaka. Maghorofa marefu yenye muundo sawia yameshikamana pamoja. Yana vyumba vingi na madirisha mengi yaliyotengenezwa kwa vioo. Chini yake kuna maduka makubwa ya kibiashara.

Masaa ya mchana. Anga lina mawingu machache. Majengo ya kibinafsi yamezungukwa na ua mrefu wa ukuta. Kuna miti inayoonekana miongoni. Maghorofa marefu ambayo bado hayajamaliza kujengwa . Uwanja mdogo wenye nyasi na barabara.

Masaa ya mchana jua limewaka anga lina mawingu Machache. Ghorofa kubwa refu limejengwa kuwa muundo wa kisasa lina vyumba vingi vilivyo na Madirisha yaliyotengenezwa kwa Vioo na limepakwa rangi ya kijivu.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Anga halina wingu hata moja. Magorofa marefu mawili yameshikamana pamoja. Nyaya za stima na vikingi vimepita karibu. Sehemu ya mauzo iliyo na duka kubwa limetengenezwa madirisha kwa vioo.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Anga ni safi halina wingu hata moja. Maghorofa marefu yaliyojengwa kwa mawe yana muundo sawia. Yana vyumba vingi na madirisha. Yupo mtu aliyesimama upande wa juu. Nyaya za stima zimepita karibu.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Anga halina wingu hata moja. Miti mirefu inaonekana lwa mbali karibu na makaazi ya kifahari ya kibinafsi. Kuna taa iliyosimama karibu na sehemu ya kuogelea iliyojaa maji.

Eneo la jiji. Maghorofa makubwa yenye muundo wa kuvutia wa kisasa yamepangwa kwa pamoja. Lipo jeupe lenye vyumba vingi na madirisha mengi yaliyotengeneza kwa vioo. Nyaya za stima zimepita karibu. Kuna bustani za kijani.

Masaa ya mchana, mawingu ni machache angani, jua limewaka. Ghorofa refu lenye muundo wa kisasa unaonekana kwa mbali. Kuna ua wa ukuta kando yake, kuna uwanja mdogo wa nyasi za kijani zilizokauka.

Masaa ya mchana, jua limewaka. Anga lina mawingu machache yaliyokusanyika upande mmoja. Majengo makubwa ya ghorofa ya kifahari yaliyotengenezwa kwa muundo wa kisasa yamewekwa kwa pamoja na kuzungukwa na ua wa ukuta. Mbele yake kuna uwanja mdogo ulio na nyasi zilizokauka.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Anga ni safi. Lina mawingu machache, maghorofa marefu pamoja na plot ndogo zimepangana kando na uwanja ulio na nyasi zilizokauka. Mengine yana madirisha ya vioo.

Wakati wa mchana ndani ya jengo kubwa la ghorofa, lililo na vyumba vingi na madirisha makubwa. Lina ua wa chuma umezunguka. Paa la katikati limejengwa kwa vioo.

Masaa ya mchana. Anga lina mawingu machache mazito. Miti na bustani zinaonekana karibu na jengo kubwa la kibinafsi lenye muundo wa kisasa. Limezungukwa na ua wa ukuta. Mbele yake kuna uwanja wa nyasi zilizokauka.

Maandishi makubwa meupe kwenye bango jekundu, yameandikwa kwenye uso wa ghorofa kubwa lenye muundo wa kisasa iliyo na chuma na madirisha ya vioo. Anga ni safi, halina mawingu mengi masaa ya mchana.

Masaa ya mchana, anga lina mawingu machache. Jua limewaka. Ghorofa refu lenye rangi jeupe na vyumba vingi, linaonekana kwa mbali. Sehemu imezungukwa na ua wa mabati. Nyasi ndefu zilizokauka ziko karibu.

Masaa ya mchana, anga lina mawingu machache. Jua limewaka. Maghorofa makubwa yaliyobanana pamoja, yameacha sehemu ndogo ya barabara. Nyaya za stima zimepita karibu. Kuna majengo yaliyojengwa na mabati.

Masaa ya mchana, jua limewaka. Anga lina mawingu machache. Chuma kirefu kilichounganishwa kwa waya kimesimama karibu na mijengo ya kibinafsi iliyo na paa nyekundu. Imezungukwa na ua mrefu wa ukuta . Mbele yake kuna uwanja ulio na nyasi zilizokauka.

Masaa ya mchana, anga halina wingu hata moja. Jua limewaka. Miti mirefu na bustani nyingi za kijani. Eneo lina mjengo yenye kuta ndefu nyeupe zilizotengenezwa kwa njia ya kuvutia. Zimezungukwa na chuma.

Majengo marefu yenye rangi tofauti yamesimama chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe machache. Jengo la mbele lina kuta za manjano mkali na madirisha meusi. kulia kwake kuna jengo jingine lenye rangi za bluu na manjano. Nyuma kidogo majengo mengine yanafanana vyumba vya kuishi yana balcony nyingi. Mbele ya majengo hayo kuna ukuta na matofali wa ardhi kavu iliyofunikwa na nyasi ndefu na vichaka vidogo. Upande wa kushoto kuna sehemu ndogo ya ukuta mwekundu na mmea mmoja mwenye miba.

Uwanja wa nyuma wa nyumba ukiwa na nyasi. Eneo la bustani lenye mimea michache na matangi makubwa ya kuhifadhia maji yaliyowekwa karibu na ukuta. Nguzo za kukaushia nguo zinasimama karibu na matangi. Nyumba za makazi zenye ghorofa nyingi zinaonekana nyuma zikiwa na kuta za rangi ya matofali na paa. Hali hii inaashiria makazi ya kawaida ya mjini nchini Kenya.

Jengo kubwa lenye alama ya Quickmart kwa herufi nyekundu na nembo ya Fresh&Easy. Sehemu ya chini ina maduka au maeneo mengine ya biashara ikiwemo Qcafe. Hali hii inaashiria duka kubwa la rejareja au maduka makubwa yanayopatikana sana nchini Kenya.

Masaa ya mchana. Uso wa duka kubwa lenye rangi nyeusi la kuuzia bidhaa , mavazi na vyakula lina maandishi mekundu. Miti midogo imepandwa karibu na sehemu ya kuegeshea magari.

Ndani ya duka kubwa la kuuzia bidhaa, vitu vimepangwa kwenye masefu mengi marefu. Mkusanyiko wa watu ambao wananunua pamoja na wahudumu walio valia sare nyekundu. Kuna madirisha makubwa, mataa yamewashwa. Masaa ya mchana.

Sehemu ya soko iliyo ndani ya duka kubwa la kuuzia bidhaa. Vipo vitu vilivyopangwa kwenye ma kreti. Mboga pamoja na karoti, vitunguu, matunda na bidhaa zingine zilizopangwa kwenye ma shelfu . Eneo limefungamana ndani ya jengo. Taa zimewashwa.

Hii ni mwonekano wa juu wa duka kubwa la rejareja. Kuna sehemu ya nyama iliyoandikwa butcher na beef upande mmoja na mutton upande mwingine. Chini yake kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye makabati ya kuonyesha. Katikati ya sakafu kuna rundo la magunia iliyojazwa nafaka au viungo. Pembeni kuna kaunta iliyoandikwa Cleanshelf na chini kulia kuna bidhaa za mkate zilizopangwa kwenye mapipa. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea ndani ya nafasi hiyo.